Hapa ni kwa soko mahali watu wanauza mboga, kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna viazi na kuna ndizi nyingi imewekwa hapo karibu. kuna watu wananunua, wengine wakiuza.

Hapa ni Kwa ng'ombe Kuna ng'ombe watano Kuna jagi moja imesimama wengine wanakamua ng'ombe Kuna nyasi imeekewa hapo wanakunywa maji.

Mwanaume daktari amesimama hapa anatoa sampuli, anafanya vitu zake. Kwa chumba chake kuna meza, kuna picha ya rais Uhuru, kwa ukuta kuna makaratasi imebandikwa.

Hapa ni kwa mashambani mahali miti nyingi zinamea kuna mimea nyingi kuna ndizi inamea vizuri hapo juu kuna mtu anasimama.

Soko mahali matunda zinauzwa kuna ndizi za aina tofauti zingine zimeiva zingine hazijaiva kuna meza , kuna kiti ya kukalia , kuna wamama wanauza wateja wananunua .

Watu watatu kwa chumba wako na gesi, wako na sufuria ni kama wanapika, wamevaa kofia kwa kichwa. Wako na koti yao ya madaktari. Miguu wamevaa buti.

mwanaume fulani amekaa hapa akitabasamu mbele yake kuna sahani, kuna bakuli, kuna meza, kuna chair amekalia kuna ndizi anayokula moja amiebeba kwa mkono na ingine anataka kula

Hapa ni kwa shamba mahali mimea zinamea kuna ndizi, kuna nyasi hapo chini, kuna mtu anapita, wengine wanalima, kuna maembe ndizi hizi zimepangwa.

Hapa kuna mtu au mchungaji anayokamua ng'ombe akitumia ndoo na ameifunga hiyo ng'ombe na kamba huku mguu ya nyuma akijaribu asiimwagie hiyo maziwa yenye anayokamua.

Hii ni mwanaume mkono yake amebeba mmea ako na ndizi kwa mkono analima ako kwa shamba yake kuna zingine zinamea kuna maembe miti nyingi zinamea.

Kuna mwanaume amejifunika, amevaa kofia kwa kichwa, amevaa koti ya manjano, amevaa, kwa mgongo akona ndoo yenye ikona sumu ya kupaka ng'ombe, kuna ng'ombe hapo mbele yake.

Hapa ni mahali watu wanafuga wanyama, kuna ng'ombe nyingi zinaoshwa, kuna mama amesimama hapo karibu ako na pipe kwa mkono, anaosha ng'ombe.

Kuna watu wako kwa shamba. Kuna ndizi, wengine wananunua wengine wanatoa. Kuna wanawake kama watatu, mmoja anabeba mtoto wake kwa mgongoni mwingine amesimama kando yake.

Huyu ni mwanume ameketi chini anakamua ng'ombe. Kuna ng'ombe zingine zimefungwa miguu ziko na kamba. Kuna ndoo yenye inawekwa maziwa, kuna watu wameshika.

Kuna watu kadhaa wamepatana kwa mazingira mahali fulani, watu wanne, wanaume watatu na mwanamke mmoja nyanya, kuna mahindi nyingi imemwagwa hapo chini.

Chini kuna nyasi na vifamiti ya ndizi, shamba mahali watu wanavuna wanatoa chakula yao, juu imefungwa kuna.

Huyu ni mwanaume amevaa jacket . Amevaa kitu kwa kichwa yake. Kuna gari, hapa ni kwa uwanja. Kuna ndoo nyingi imepangwa. Ako na maziwa kwa mikono anaieka kwa hizo ndoo zote.

Kuna mwanamke amekaa anatabasamu, ametengeneza nywele ako na suruali ya rangi ya samawati ,ako na shali yake kwa mabega, ako na jagi kwa mkono mbele yake kuna ng'ombe anakamua ng'ombe.

Hapa ni kwa soko mahali watu wanauza mboga , kuna ndizi zenye zimeiva , kuna ndoo kuna watu , wamama wamesimama , kuna wenye wanapita kwa barabara kuna meza ukuta nyumba imejengwa karibu .

Hapa ni kwa shamba. Naona kuna mimea, kuna nyasi, kuna miti zenye zimekauka, kuna ndizi, kuna watu wanalima. Ndizi imekauka, zingine kuna nyasi.

Kuna ndizi mingi hapa zimekusanywa, zimepangwa vizuri ya colour ya manjano, karibu yao kuna mwanaume anazipanga ili zisianguke, hapo mbele kuna mahali ya kuweka hizo ndizi.

Kuna ng'ombe nne wanakaa wengine wanasimama wanataka kukunywa maji, mbele yao kuna maji hapa ni mahali ng'ombe wanaishi ama wanafungwa. Wanakunywa maji.

Kuna shamba vitu vingi zinamea, hapa kuna ndizi, kuna zenye zimeiva, zingine zimepangwa, kuna watu wanatoa hizo kuna wengine wanachukua.

Watu watatu wamepatana kwa mazingira, wanalima, wanavuna chenye wamelima. Mbele kuna ndizi nyingi imeletwa, wengine wananunua wengine wakipeana. Kuna mtu amekaa chini.

Hili ng'ombe limefungwa kwa miti, karibu yake kuna kamba yenye imefungwa kwa shingo, shingo yake, kuna miti zinamea hapo karibu, kuna nyasi.

Kuna besheni kubwa, kuna maziwa, jagi, jerry can mwanaume amesimama amevaa koti ya blue anatabasamu, nyuma yake kuna nyumba iko na kuna miti.

Hapa ni kwa soko mahali wakulima wanapeleka bidhaa zao. Kuna ndizi yenye nyingi imepangwa kwa laini. Kuna watu wananunua wengine wanauza. Kuna kikabu na wenye wamesimama hapo chini.

Kuna ng'ombe amesimama hapa, miguu yake imefungwa na ako na kamba yake imefungwa kwa mti. Kuna mama ameketi hapo amejifunga na leso, kuna ndoo hapo karibu, anakamua maziwa.

Hapa ni kwa shamba kuna mimea mingi zinamea kuna ndizi ,maembe kuna paipu hapo kuna watu wamesimama ,kuna wenye wanalima ,kuna njia mahali maji inapita.

Gari ya lori inapita hapo kwa barabara. Kando yake kuna mtu wa pikipiki amesimama, amejifunga na koti yake, amevaa kofia kwa kichwa. Kuna jagi kubwa anabeba.

Wamama watano wa Afrika, chakula kuna sahani, sufuria nyuma kuna ukuta, miti na chini kuna

Kuna ng'ombe imefungwa kwa kisima yake. Kuna mwanamume amesimama hapo kando yake. Amevaa nguo ya kujikinga, mavazi. Amevaa kofia. Kwa mgongoni amebeba sumu ya kupaka ng'ombe.

Kuna mwanaume amevaa suruali na shati ya samawati, ako kwa shambani mahali ndizi inamea. Kuna mti nyuma yake kuna mashamba.

Hapa ni kwa shamba ya mtu. Kuna jamaa amesimama hapo karibu. Kuna ndizi, kuna mimea tofauti. Kuna nyumba. Hapo chini kuna nyasi zinamea. Kuna maembe.

Mwanaume amevaa viatu vya gumboots , ako na kitu kwa mkono yake, karibu yake kuna ng'ombe anakamua, hapo nyuma kuna meza, huko nje kuna mabati.

Nyumba imejengewa, ng'ombe wanaingia, Kuna watu kadhaa, mwanaume na wanawake wawili wamevaa shati. Wamesimama hapo karibu na ng'ombe kuna nyasi wanakula.

Hapa ni kwa soko mahali watu wanauza mboga , matunda naona kuna ndizi kuna watu wameketi chini kuna gunia yenye imejazwa vitu kuna watu wako huko nyuma kuna miti.

Wanaume wawili mmoja amevaa koti na kofia mwingine ako na koti ya nyekundu amesimaa juuu ya gari. Kuna mkembe, kuna sufuria hapo mbele, kuna mlango na gari.

Hapa ni kwa shamba ya mtu kuna mama amesimama amevaa skirt ya white na t shirt ya black kuna ndizi zinamea mimea tofauti kuna nyasi hapo karibu yake kuna nyumba.

Watu wawili kwa chumba moja. Mwanaume na mwanamke amevaa koti ya jeupe amefunga nywele yake vizuri, mbele yake kuna viombo ameziosha. Kuna sufuria, na kuna sahani, kuna jagi.

Mwanaume mmoja ako kwa shambani amevaa na amevaa shati ya rangi ya samawati. Kuna ndizi hapo kando yake miti zinamea na kuna watu wanavuna.

Kuna watu kadhaa wamekusanya hapa kwa hii nyumba. Wawili ni chef , wanapika. Nyuma kuna cameraman anapiga picha. Kuna wanaume wawili na mwanamke mwingine. Mbele kuna sufuria, kuna ndoo wawili.

Ile sahani imeekwa chakula ikona vijiko vitatu kuna watu wawili kwa upande wanakaa wanakula. Imeekwa chakula ya ugali ikona maziwa wanakula.

Mwanamke daktari amevaa koti yake ya jeupe. Ako na sampuli kwa mkono yake anafanya vitu zake. Ako kwa laboratory anatibu watu.

Naona hawa ni ng'ombe wa aina tofauti wanakula nyasi na kuna mtu huwa anapakulia ama anapalilia nyasi, ng'ombe moja iko na.

Hapa ni kwa shamba, kuna mimea mingi zinamea, kuna ndizi, kuna miti, kuna nyasi hapo chini ,kuna maembe, kuna watu wanavuna.

Hapa naona kuna ng'ombe. Kuna nyasi. Ng'ombe wanakula nyasi. Kuna gunia ya nyasi imewekwa hapo chini. Ng'ombe ni ile watu wanakamua maziwa na wanakula nyasi.

Ni kikapu imewekwa chakula ndani yake, kuna sima, hapo karibu yake kuna jagi, nyuma kuna kitu ya rangi ya blue , karibu yake kuna mtu amesimama.